Daktari huyu amevaa barakoa kwenye mdomo wake na anaonekana kutoa dawa kutoka kwenye chupa ili kuitayarisha kwa ajili ya kumpa mgonjwa.

Dawa hii imewekwa kwenye chupa nyeupe ambayo hutumika kukinga magonjwa kama vile measles, mumps, rubella na inawekwa kwa kiwango cha milimita ishirini.

Hapa ni mapokezini kwenye hospitali ya meno na mwanadada huyu ndiye mapokezi inavyoonekana, na pia nyuma yake upande wa mlango karibu na juu kuna saa ya ukuta.

Mtu huyu amevaa gwanda la samawati na pia amejifunika kwenye mdomo kujizuia ili asiweze kupumua hewa ambayo inayotokana na kemikali ambazo mahali ako. Na pia amebeba mitungi miwili kuonyesha kwamba, mitungi hii ina kemikali ambayo ni mbaya zaidi.

Daktari, ana mdunga mtoto huyu si nani. Na mtoto huyu anaonekana kulia kwa uchungu, kutokana na uchungu wanaopata wakati anapodungwa sindano. Pia, daktari huyu amevaa gwanda jeupe na pia ame jifunika kikoi kwenye kichwa chake.

Watu hawa wanaonekana kuwa wenye furaha na ni watu wa rangi tofauti tofauti. Kuna wazungu na waafrika. Na kuna mitungi mbele yao na watu wengine wanaonekana kupiga picha.

Watoto watatu. Watoto wanne ambao wanaonekana kuchota maji, na maji haya si mazuri ya kunywa ila wanaonekana kuyachota ili waende kuyatumia.

Eneo hili limeweza kupatwa na mafuriko na mtu huyu ni mmoja wa waathiriwa hivyo wameweka vitu vyake. Kwenye mashua haya. Ili kuvitoa sehemu hii na kuipeleka kwenye sehemu nyingine.

Daktari amevaa gwanda la samawati na pia amevaa mask kwenye mdomo. Na pia mgonjwa huyu ambaye anahudumiwa kwa kudunga sindano amevaa sawia na huyu daktari mask kwenye mdomo.

Dawa hii ambayo imewekwa kwenye chupa ya kifuniko cha samawati, na inatumika kuzuia maradhi kama vile measles, mumps na rubella.

Hii ni hospitali ambayo iko sehemu za Tanzania ambayo inawasaidia wagonjwa kwa kuwapa zile dawa ambazo zimetengenezwa kwa majani. Hadi wameweka hapo namba yao ya simu ili unaweza kupata unapowahitaji.

Hizi ni dawa ambazo huweza kukusanywa na kuwekwa kwenye chupa mbalimbali, na kuna dawa ya Decha, kuna Tengambizi na kuna Lioki na zinginezo ambazo zimewekwa kwenye chupa hizo.

Mama na mwanawe. Wanachota maji, ambayo yamesimama kwenye kidimbwi. Wako na mitungi mitatu na kitu ya kuyapakulia maji hayo na kuibeba ili kuipeleka kwa ajili ya matumizi.

Mtoto huyu mchanga anafanyiwa upasuaji. Upasuaji huu unafanyika kweye sehemu ya mdomo ya mtoto huyu na madaktari hawa au wapasuaji hawa wameweza kuvalia sare zao.

Huyu ni daktari wa macho au muuguzi. Daktari anakitumia kifaa hiki cha macho ili kuona shida ambayo mgonjwa huyu anayo ili aweze kumtibu.

Hizi ni tembe za dawa ambazo ziko kwenye chupa . Mtu huyu ametoa tembe moja na ni yenye rangi ya manjano na pia chupa hii ina rangi ya manjano na nyeupe.

Watu hawa wawili wamesimama ili kuweza kupiga picha, na ni mwanamke na mwanamme, na nyuma yake kuna gari ambalo limeegeshwa upande wa nyuma karibu na kibanda.

Daktari anamwangalia mgonjwa. Mgonjwa huyu ni kama anashida ya macho, hivyo amekuja kwa daktari ili aweze kumhudumia na kuona shida yake ya macho ni gani. Hapa pia amevaa sare ya manjano.

Wauguzi wanamuhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa hali mahututi. Kuna wale ambao wamevaa sare za nyeusi na nyeupe, na kuna wale ambao wamevaa sare za nyekundu.

Huyu ni mtoto ambaye anaekewa sabuni kwenye mikono, ili aweze kusafisha mikono yake. Pia wanaonekana kujifunika mask kwenye midomo yao.

Mtu huyu anaangalia bango ambalo limewekwa kwenye mti . Linaonyesha kwamba kuna daktari ambaye anaweza kumvuta mpenzi ama biashara nyota na kadhalika. Pia nambari ya simu imeandikwa kwenye bango hilo.

Huyu ni daktari wa meno anamhudumia mgonjwa ambaye ana shida ya meno, ameweza kumtoa jino ambalo lilikuwa na shida kwenye mwili wake.

Mgonjwa huyu yuko kwenye hospitali, na daktari amemshika mkono huku akimpiga akimpima mgonjwa huyu ugonjwa wa sukari, na pia anaskiza mpigo wa damu yake.

Jumba hili limeporomoka . Watu wengi pamoja na waokoaji wa uhai wamefika ili kusaidia wale ambao wameathiriwa katika tukio hili.